Mgonjwa anamulikuwa na tochi ya hospitali kuonyeshwa shida yake ya meno. Amevalia aproni ya hospitali, amefunikwa na kuna chuma iliyo juu yake. Daktari amevalia gloves na amevalia nguo ya blue ya ushirikaji. Kichwa ya daktari haijaonyeshwa. Mhudumu amefungua mdomo wake kwa ubora wake.

Mhudumu wa afya anaonekana kama anabeba maski na amevalia maski moja. Anaonekana kuwa anagawa watu maski na amevalia glavu na ameweka mfuko wake kiunoni mwake. Amevalia shati nyekundu na amesonga. Kuna watu wanaotembea nyuma yake, wengine wakipiga soga hapo kando ya ukuta huo.

Chupa kadhaa za madawa ya 'vaccina febre' imeandikwa '5 doses' . Chupa hizo zimefunikwa zote na zikina maagizo katika vipande vyao. Kifuniko yao ni ya kichungu hivi na chupa inaonyesha kuwa ni dawa ya nyeupe ndani.

Wahudumu wa afya wamevalia nguo zao za kuhudumia mgonjwa aliye juu ya kitanda ambaye haonekani vizuri. Wamevalia glavu, wamevalia kabutiti zao za kutibu wagonjwa na wamevalia nguo zao za kijani juu ya kichwa chao hili kuzuia magonjwa mengine..

Mhudumu anashirikia mwananchi mmoja aliye na shida ya meno. Amevalia maski . Hapo ndani kuna, chemistry yake mwenyewe. Kuna pahali pa kusomea shida ya mgonjwa. Mgonjwa amelalia kiti ya wagonjwa na kuna meza na madawa yaliyo nyuma ya meza hilo.

Mtu aliyetoka kuzaa anaonekana anabeba mtoto wake. Anamwangalia na amefunga kitambaa. Kuna neti nyeupe iliyofungwa juu na kitanda nyeupe na iliyo na shiti nyeupe. Kuna ka boksi kaliyo hapo ka kuekea vitu vya mhudumu mmoja. Ukuta mwenyewe ni wa hospitali.

Syringe moja iliyo na dawa na kuna chupa ya dawa yenyewe imeandikwa Single dose zero point five, measles, mumps Rubella . Kuna bandage hapo kando ya dawa hilo na liko juu ya meza. Kifuniko ya blue na chupa hilo ni nyeupe na syringe yenyewe ni nyeupe na ina alama ya kuonyesha kuwa ni.

Chupa za dawa zimo juu ya meza kuna syringe na sindano iliyowekwa katika juu ya syringe ile, vidonge vya dawa vimo ndani ya chupa hilo, kuna maji maji yaliyokatika chupa yenye yanaonekana kuwa na maji na imeandikwa Yellow Fever vaccination na kuna mask iliyo juu hapo ya meza.

Daktari ameshika syringe anajaribu kutoa dawa. Amevalia maski moja nyeupe na aproni nyeupe. Amevalia miwani anajaribu kutoa dawa kutumia syringe kutoka kwenye chupa ya dawa. Kuna mtu amevalia maski nyeusi na sweta kando anatembea.

Kuna mtoto anajaribu kudungwa sindano na daktari ameshikiliwa analia, mama yake amemshikilia, kuna mwingine aliye hapo kando yake amebeba mtoto, daktari amevalia maski na kofia nyeusi, mama aliye na mtoto anayedungwa sindano ameeka maski na amefungua meno na amefunga macho ili asione jinsi mtoto anavyodungwa sindano.

Ameshika syringe na shindano kuonyesha kuwa anataka kutumia kutibu mgonjwa. Kuna chanjo wanaovaa nguo za machungwa na kofia kuonyesha kuwa ni madaktari. Wahudumu wako hapo kumbeba mtoto. Kitanda kinaonekana hapo na ukuta na curtani moja ya blue .

Madawa za kienyeji za kimaasai, madawa zinakaa za waganga, dawa yenyewe kuna iliyo na chupa na zingine zikiwa kwenye kitambaa kuonyesha uganga, dawa za kienyeji kadhaa, kuna iliyo na kijani, kuna iliyo na rangi ya kijivu na hayaonekani vizuri.

Wa afya wameshika chuma fulani, wamevalia kibake kilichoshikika katika chuma hilo. Kuna wengine wanaokaa wameangalia mbele kuonyesha kuwa wanaangalia picha na wamevalia aproni nyeupe na mmoja amevaa kitu ya bluu na kuna picha zilizo katika ukuta huo na picha moja ya kalenda iliyo nyuma yao.

Hospitali inaonyesha kuwa kuna watu wawili wagonjwa. N ammoja aliyelala amelazwa katika kitanda kimoja na amewekewa oksijeni juu ya mashine moja hapo. Kuna tissue na maji ya chupa. Kuna bangi iliyo na vitu fulani na kuna besheni chiniya kitanda. Mhudumu mmoja ameshika kichwa kuonyesha kuwa amelemewa na ugonjwa na mlango umefungwa.

Wanatembea katika maji yaliyojaa sababu ya mvua mingi, wanapita katika njia hiyo sababu imejaa maji. Wametoa slipasi wamebeba kwenye mikono mwenye pikipiki akitembea na buti na wengine maji imejaa hadi penye kiuno na wamevalia nguo nyeusi. Kuna tenti huko nyuma na kuna signboard ya kuonyesha pahali pa kanisa.

Mhudumu mgonjwa anahudumiwa na na simu moja. Kuna picha inayonyesha kinga Africa Smiles for Lifetime Freedom Dental increasing access to dental . Kuna mahali pamechorwa alama ya Republic of Kenya Ministry of Health Colgate . Na daktari amevalia lab coat nyeupe na nywele yake ni nyeusi na amevalia maski na mgonjwa amelala katika kitanda cha wagonjwa.

Daktari waili wanafanyia mgonjwa matibabu, mgonjwa ametulia hapo chini amekalia kiti la wagonjwa, daktari wamevalia aproni nyeupe, mwingine amevalia ya samawati, mgonjwa amevalia nguo ya kufanyiwa matibabu.

Mgonjwa mmoja anadungwa sindano na mhudumu amevalia mask. . Mgonjwa amevalia mask na ako na nywele mingi iliyokosa kuchanua. Amevalia glavu mkononi na wagonjwa wanaosuburia nyuma ili kufanyiwa matibabu yao katika tent nyeupe na wamevalia kofia na mask nyeusi.

Wahudumu wameinua mikono juu wahudumu wa afya, kuna aliyeshika mikono anagwara, amevalia maski ya kitenge na ameeka bagi mgongoni na amevalia koti nyeupe, kuna polisi aliye kando hapo na vidonge vya mitungi ya dawa hizo anayotumia kunawa na kuna aliyeshika mikono amevalia maski.

Pale kunaonekana kukuwa na vitu za waganga. Kuna chupa za waganga, kuna vitu vya kimasai vimewekwa katika vidonge hivyo. Viungo vya waganga kuna besheni nyekundu, kuna miti ya kiganga hapo, kuna besheni na sinia ya kiganga.

Picha inayoonyeshwa picha inayoonesha imeandikwa sina headache solution . Kuna binadamu walioshika vichwa zao kuonyesha kuwa wanaumwa na kichwa. Kuna pahali palipochorwa skeleton ndani ya kichwa ya binadamu brain , kuna pahali pameandikwa dawa hii inatibu kumalizia kabisa matatizo ya kuumwa kwa kichwa, matatizo ya chanzo mara kwa mara na kuna picha ya dawa iliyochorwa kando ya picha hii.

Chupa ya vidonge ya dawa imeandikwa Original feosol ferrous sulfate iron na boksi iliyo na vidonge hivo na vidonge imechorwa katika boksi imeandikwa 120 tablets iron supplements na mchoro wa dawa zilizotolewa chini na zikawekwa chini imeandikwa original .

Mhudumu mmoja wa shamba ana nyunyizia maji na ni kama amebeba mtungi ya dawa, dawa pamoja na maji. Amevalia nguo nyeupe. Mimea imemea kwa laini moja na kubwa kubwa. Kuna matope chini ya laini ya mimea hiyo.

Mhudumu anashika mashini za hospitali, kuna leso juu ya mashini moja, anajaribu kutengeneza vitu vinavyoendelea hapo na anatengeneza na kioo kando yake na amekalia kiti nyeupe na mashini yenyewe ni nyeupe na leso nyekundu.

Boxi ya measles, mumps, and rubella vaccine live priorix . Kuna syringe iliyo chini na kuna chupa ya dawa iliyo chini. Boxi limeandikwa for 12 months of age and older . Kuonyesha kuwa iko na dawa na imeandikwa GSK .

Mwanachanjo mmoja anatembea, amebeba mkoba wake wa chanjo. Anatembea amevalia booti , amevalia aproni ya chanjo. Kuna maji yaliyojaa kando yake, mimea ya miti zinazoonekana katika picha ya maji na kuna mimea iliyojaa katika maji anayopitia.

Wananchi wa kutegeneza maski wanashona maski katika cherehani. Wamekalia viti nyeusi, wamevalia maski wanaojaribu kushona. Mashine hiyo ni nyeupe na ikona wire inayoelekea chini ya, nyeusi. Maski zilizotegenezwa zipo juu ya meza.

Kuna meza iliyo na pahali pa dawa ya afya na majumba zilizo kando yake. Majumba yanaonekana kuwa yana afya dana, hayaonekani vizuiri. Inaonekana kuwa majumba sehemu za Kenya za maasai, watu wanaoteseka waliongunisha vitu vyao na kapera juu.

Chupa ya vidonge imeandikwa Poliovac, Height marker and shake well do not freeze , nambari za simu zilizo kando yake. Kuna tarehe za kuharibika katika dawa, kuna tarehe zilizotengenezwa dawa hili limefunikwa na alama nyeupe nyuma yake.

Chupa za vidonge. Kuna mahali pako na charti moja imeandikwa trachea na mwili wa binadamu umechorwa kuonyesha viungo ambavyo vitu vinaonekana katika binadamu. Chupa za dawa zilizo nyeupe na picha zenyewe zikabandikwa leokil nao maumivu. SP Daje na zembaki. Kuna iliyo nyuma inayo dawa nyekundu.

Wahudumu wa afya wabeba bendera mkononi mwao, wako na bag zao nyekundu na wamevalia apron zao, kuonyesha kuwa ni wahudumu wa chanjo, na kuna wengine waliokosa kuvaa uniform kando yao, kuonyesha ni wasaidizi wao kuna mwingine aliyevaa miwani, na mwingine amevalia nguo nyeusi, shati na long'i.

Chupa zinaweza kuwa ni dawa. Kuna yenye imeandikwa Tiba Herbs plus search powerful soap na kuna chupa za dawa zilizo powerful oil . Nyingine imeandikwa herb . Ni dawa za kienyeji za miti za matumizi unazotumia kuoga kama sabuni.

Mgonjwa anadungwa sindano katika mkono wake. Daktari ameshika badge yake. Anajaribu kumdunga sindano. Wamevalia mask wote. Na machine nyeupe iliyo nyuma ya mgonjwa.

Hospitali moja ya watoto. Kuna watu wawili wamekuja kumwona mtoto aliyelazwa katika kitanda moja. Kuna thamosi zilizo juu ya frijji fulani hapo juu. Kuna mhudumu mmoja amesimama kando ya kitanda. Kuna kitanda iliyowazi na kitanda nyeupe. Watoto wagonjwa wamelazwa katika kitanda hizi.

Syringe ya dawa ipo juu ya meza, kuna bandage iliyo juu ya meza, kuna karatasi iliyokuwa na percent ya dawa, kuna chupa yenye kifuniko ya blue iliyo na dawa nyeupe, ndani yake kuonyesha matumizi ya dawa fulani katika ugonjwa.

Chumba cha watoto waliozaliwa nursery , mtoto amewekwa katika chumba chake cha nursery . Kuna nesi mmoja anayemshuhudia, kuna file iliyojuu ya alipopaweka mtoto, kuna chupa na mashine za dawa zilizo katika chumba hiki cha nursery cha watoto wadogo na besheni iliyo juu.

Chupa ya dawa ya MMR vaccine, what you need to know na chati iliyoandikwa maagizo, na boxi imeandikwa measles, mumps and rubella virus kuonyesha matumizi ya dawa hizo ya measles, MMR vaccine na maagizo yamepewa nambari moja na mbili.

Daktari anajaribu kushika mgonjwa mkono mgonjwa anamwangalia, daktari amevalia miwani mgonjwa amekaa juu ya kitanda cha wagonjwa na amevalia scarf kwenye shingo na ukuta ni mweupe na kuna kitanda ingine file zingine zilizo hapo kando.

Daktari anajarikuhudumia mtoto aliyebebwa na mama yake. Mtoto anaonekana kuwa mgonjwa. Daktari amevalia aproni nyeupe, mama amevalia kitu shingoni nyeupe na mtoto ankaa kuwa na shida ya meno ndogo zilizo kwenye mdomo yake.

Chupa moja ambayo inaonyesha dawa, chupa yenyewe ni ya balijaam maandiko yenyewe hayaonekani vizuri, chupa inakaa nyeusi na kifuniko nyeupe na imeekwa chini katika nyekundu.

Mama mmoja amezaa mtoto, amebeba mkononi. Amekaa katika kitanda cha kuzaa. Nywele yake ni nyekundu na amekaa katika kitanda nyeupe. Kuna mashine zinazotumika katika hospitali hiyo. Kuna kabodi iliyo na kitabu juu na kuna pahali palipo na switch ya socket ya kutumia katika hospitali ili kuzuia magonjwa mengi.

Measles MR rubella vaccine ambayo ilitokea Kenya. Imeandikwa two ML Irox only . Kuna syringe hapo kando. Sindano haionekani. Kuna bandeji nyeupe kando ya chupa hilo ya ML vaccine measles mumps rubella twenty ML .

Mmoja ameshika boxi ya dawa, wametoa dawa hizo .Anajaribu kupanga dawa hizo katika boxi hizo baada ya kutengeneza boxi, amevalia longi nyeupe na maski na kitu ya kichwa ilikuwa kungaa kwa msaada wa hizo na ni dawa za wagonjwa.

Daktari anaonekana kutibu mgonjwa mmoja katika tukio moja, amevalia maski nyeupe na amevalia aproni nyeupe na vidonge vya dawa ziko juu ya meza na chupa ya dawa juu ya meza na kuna pahali ameeka dawa kusimama kutoka juu, aproni moja imeekwa juu na mashine za faili ziko katika kabati moja.

Dawa ya Azomax five hundred Azithromycin imeandikwa six film coated tablet broad spectrum antibiotic . Kuna vidonge viliotolea chini ya dawa hiyo inaonyesha kuna dawa nyeupe iliyondani ya boksi hili.

Pahali pa waganga Lie at specialist in trading kuna Asthma , pahali pa kununua dawa za kienyeji , maagizo yamepewa katika chati hilo kutoka nambari moja hadi hamsini . Kuna dawa za kila aina za wagonjwa , dawa za kienyeji zilizopangwa hapo na kuna zingine zilizo kwa chupa za pombe .

Daktari anadunga sindano mgonjwa mmoja akitumia sindano hiyo na dawa na mhudumu amevalia saa na ameshika moyo wake na ameeka mask chini ya nini yake na mhudumu amevaa maski na glavu.

Mhudumu anajaribu kushughulikia mwananchi, anajaribu kumfunza jinsi ya kumlea mtoto. Mhudumu amesonga nywele na amebeba mtoto, kuna meza, kuna chupa moja iliyo na sabuni ya kutumia kuosha mikono, kuna viti vitatu na begi zilizo katika viti.

Mgonjwa amevalia mask na amekaa chini kudungwa sindano na daktari lakini amevalia pete na kucha yake ni nyekundu, amevalia mask na mgonjwa amevalia kitambaa katika shingo yake maasai amevalia maridadi za kimaasai na kuna cheti inayoonyesha maagizo jinsi ya kutibu mgonjwa.

Chupa inayoonyesha Muarubaini Herbal Drink Neem Mkilifi . Dawa inayotumika na Mkenya. Chupa yenywe kuna funiko nyeupe kando kando imechorwa miti kuonyesha ni dawa ya kienyeji na kuna na alama ya KIBS kuonyesha imezibitishwa na Kenya kufanya.

Kuna dawa juu ya meza, dawa ya yellow fever vaccination . Kuna sindano moja. Kuna mikebe ya dawa mingi nyuma ya dawa ya vaccination ya yellow fever . Dawa yenye chupa la nyeupe, na kuna dawa zingine zenye vifuniko ya chuma juu, na sindano iko juu ya meza.

Dada mmoja anaonekana kuwa anafagia. Gari anapanguza na maji. Ako na ndoo moja iliyo na maji. Amevalia shati nyekundu, ameandikwa save water always drink . Maagizo yako katika ukuta kuonyesha kuwa mtu anafaa kutumia maji masafi. Anasafisha mbele hapo ili kuwe kusafi.

Amevalia mask anafanyia mgonjwa matibabu ya meno. Ameshika sindano na zile chuma za kutolea mgonjwa meno. Amevalia koti nyeupe na gloves nyeupe na shati ndani nyeusi na kuna kabati nyuma hapo. Dawa iko juu ya meza, kuna bakuli, kuna sabuni ya kuoshea mikono na kuna kiti. Mgonjwa amevalia nguo ya pink .

Madaktari wanajaribu kuhudumia mgonjwa, wamevalia mask wote watatu, wamevalia nguo zao za kazi katika hospitali. Mgonjwa ameekelewa katika kitanda na wanajaribu kumhudumia. Mmoja amebeba vitu za kumhudumia, wamevalia glavu wote.

Mtu mmoja amesimama kando ya barabara kusoma maagizo yaliyofungiwa mti hapo kando. Imeandikwa dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kufunga mkee, au mume dhidi hawa na namba imeandikwa hapo. Ameshikilia mti kuonyesha kuwa umezeeka na amevalia kofia kusoma maagizo hayo.

Maji imejaza katika barabara moja. Kuna taa inaonekana katikati ya miti hizo. Pahali pako na chuma iliyowekwa miseng'enge. Kuna gari zinazojaribu kupita katika maji hilo. Kuna nyumba zilizoko kando ya maji iliyojaa kando ya barabara na mimea yamefunikwa na maji kadhaa.

Maji inaonekana kuwa imejaa katika pahali pa kupitia, kuna watu wawili, mmoja anaendesha pikipiki, mpja anajaribu kusukuma juu ya maji ile ili pikipiki ile isonge katika barabara iliyojaa na maji, kuna mitungi ilizo katika juu ya pikpiki hiyo, kando na kando na kuna ingine iliyo juu, najaribu kusukuma na kuna mimea ya kijani iliyo kando ya maji iliyojaa katika barabara hilo.

Ambayo ni nyeupe na zingine zilizo nyuma inaonyesha kuwa ni chupa za dawa imeandikwa eburufen inayotumiwa na imeandikwa date ambayo ilitolewa na kuna mahali imeandikwa twenty four d na kuna pahali chupa lingine liko na alama nyekundu.

Daktari anajaribu kutengeneza vitu vya kushikilia mgonjwa. Kuna vitanda viwili vya wagonjwa kuna baluni iliyo na pumzi ya oxygen . Kuna mikono yake anajaribu kutengeneza hapo na curtain hapo nyuma vitanda yenye nyeupe na mashini yenyewe inafanya nyuma yake. Amevalia koti nyeupe na ameshika mkono mmoja ameshika tumbo kuna ukuta wa kijivu na pande moja ni kijani.

Kutengeneza vitu vya stima vinavyotumika kuna watu waliopanda juu ya chumba hilo limeekwa nyeupe. Kuna waliovaa uniform za uza reflector na kofia zao za kutumia waya za stima zimepita hapo kuonyesha kuna mahitaji ya stima katika eneo hilo. Kuna miti ambayo imemea kufikia ujumbe huu.

Kuna daktari anayehudumia mtoto akimdunga sindano. Amemwekelea bandegi baada ya kumdunga. Mama mtoto amembeba mtoto na amevalia pete. Kuna mitungi ya chanjo hapo nyuma. Daktari amevalia maski na mama mtoto amevalia maski akishikilia.

Chupa ya dawa imeandikwa azithromycin, for oral suspension, usp 200mg for 5ml kuonyesha ni dawa ya liquid na kuna iliyo ya tablet imeandikwa azithromycin for oral USP , kuonyesha dawa zimedana katika hizo vidonge zao.

Inje ya dawa imeandikwa Solvent for Samaril . Kuna chupa inayotumiwa inayo dawa sazingine inaitumbukizwa ndani ya kutoa dawa. Iko na kifuniko yake. Na kuna dawa iliyo nyeupe ndani yake imeandikwa Fever . Na syringe yenyewe iko na sindano juu yake.

Wafuasi wawili wa huduma ya afya wanajaribu kutengeneza dawa fulani, wamefungulia katika sky plast moja ili kuweka dawa hizo, dawa za mitungi za dawa zimewekwa hapo na zimefunikwa wamevalia nguo zao wawili ili kuzuia kuadhiriwa, wamevalia glove nyekundu, mashine zao zimepakwa rangi kuonyesha ni kuwa ni mashine za dawa.

Madaktari wanahudumia mgonjwa mmoja wanajaribu kumtolea meno iliyoharibika. Mmoja amevalia maski amesiamamhapo kando msichana na mhudumu mwingine anasaidia kutoa meno huku akimulika na tochi za hospitali.

Chupa za dawa za kila aina. Kuna iliyoandikwa Calcium Nature made , kuna iliyoandikwa Pure Calcium na Mykid . Pure Calcium ni nyeupe na imeandikwa Nature made Calcium ni rangi ya udhurungi na kichungu juu yake na hii ingine iko na rangi ya kidhurungi na rangi nyeupe juu yake.

Inaonekana kuwa ni wamaasai waliobeba mitungi kutoka kubeba maji. Wamevalia vitu vyao vya maridadi shingoni mwao na katika mikono. Mwengine amebeba mtungi katika upande mwingine, mwingine amebeba mitungi ikiangalia juu na ameshika mikono bila kushikilia mtungi.

Pakiti za dawa za kienyeji zilizotengenezwa vizuri na kuwekwa katika karatasi na kutumbukizwa. Mhudumu mmoja ameishikia katika mkono na kuna ingine iliyo katika kasuku moja ya dawa. Kuna ingine inaonekana kuwa inakaa sukari. Kuna mtu ameishikilia na amevalia shati na koti nyeusi. Kichwa yake haijaonyeshwa.

Vitu za uganga, vitu vya kijivu vimechorwa hapo alama za vitu za wahusika za sanaa za kitambo, kuna picha yenye alama ya binadamu mkewe ulio juu ya binadamu na vidonge vidonge vidogo vya kijivu vya kiganga vilivyo na sanaa za kitambo, chini ya chungu hiki.

Vitu vya waganga vilivyozungukwa na mashine, vitu fulani na kijivu. Kuna ndoo na mitungi zilizo juu ya vitu hivyo. Kuna machupa nyekundu. Vilivyo na dawa zakiudhurungi na sufuria zilizojaa madawa za kiganga na karatasi moja imefungwa.

Siringi moja na sindano na chupa ya dawa iliyoandikwa Measles, Mumps, Rubella vaccine iliyotokea ili kusaidia watoto wadogo katika kuzuia ugonjwa wa kisununu na kuna siringi hiyo iko hapo chini na dawa ya Measles iko hapo na maji.

Mkono ulibeba syringe na sindano na dawa yenyewe. Dawa yenyewe imeandikwa vaccine na ni kadogo kwenye chupa. Syringe yenyewe inaonekana kuwa inataka kutumika kutoa vaccine ili kudunga mtu. Mikono ya binadamu inaonyeshwa kinusu. Kuna kitambaa inaonyeshwa hapo kando.

Daktari mmoja anatibu mgonjwa. Mgonjwa amevalia kofia nyeusi na maski nyeusi. Mkono wake unaonekana katika maskio yake. Mgonjwa amedungwa sindano katika mkono wake, alafu akaekewa pamba. Daktari amevalia koti nyeupe na maski nyeupe, na kuna mabati juu yao, ni kama wako chini ya nyumba fulani.

Mkono mmoja umebebea sirenji na sindano iliyowekewa kifuniko chake na chupa iliyo na dawa ambayo imeandikwa MMR, measels, mumps and rubela vaccine virus, single dose zero point five ml .Kuna vitu vya hashtag vimeandikwa hapo na nambari zilizoandikwa hapo za kutafuta na maagizo ya kupea suluhu.

Pande vya dawa za tablet tatu zinaonekana kuwa chini na boxi ya dawa hii imeandikwa azithromycin tablet IP 500mg, twenty times three tablet RX na inaonekana kuwa ni nyeupe na vidonge vivyo vimetolewa katika boxi hilo ni tatu.

Kuna sia ya vidonge vya dawa vimo juu ya meza, kuna gaaizo yaliyopewa, kuna pahali pamewekwa alama nyekundu na boksi nne, na zimepangwa, tatu zimepangana juu moja ipo chini juu ya meza nyeusi.

Wahudumu wa afya wanaonekana kuwa wana spray nyumba kutoa madudu ambazo zilizo katika nyumba, wamevalia aproni nyeupe juu hadi chini hadi kwenye miguu na mask iliyofunika mwili wao wote ili kuzuia kupuliza, nyumba yenyewe ni nyeupe na ni safi, mmoja anajaribu kuandika vitu katika karatasi fulani ya chini.

Dawa imeandikwa epilepsy medicine katika mtungi ya five liters na iko na kifuniko nyekundu. Dawa ilizojaa na dawa ni ya udhurungi. Kuna maagizo yametolewa hapo na imeandikwa safi dawa.

Choo mbili zimejengwa juu hapo, kuna mimea ya kijani kando ya choo hizo zilizojengwa na kuna paipu zilizo juu ya mabati kuonyesha jinsi hewa inavyotoka, kuna matofali nyeusi zilizo mbele ya choo hiyo. Pahali hapa kuna mchanga mingi mbele ya choo na miti ya kijani iliyomea nyuma ya choo vizuri.

Wananchi kadhaa wanajaribu kufanya jinsi ya kusafisha choo. Wanajaribu kuonyesha wengine jinsi ya kufanya maagizo hayo katika plastiki hizo, na mmoja ameshika hilo kifagio cha kufagia choo baada ya mtu kufanya maagizo yake. Mmoja amevalia shati nyeupe na mwingine amevalia koti. Anayejaribu kufanya maagizo hayo, wengine wamesimama kando yake wakisikiza.

Chupa ya dawa imeandikwa MRO vaccine, measles, mumps, rubella, live virus 20 ml na kuna syringe ya dawa iliyo kando ya chupa hii ya dawa. Halionekani vizuri na huku kuna picha inaonyesha picha ya kidonge hiki la dawa.

Wahudumu wa dawa ya chanjo wamekuja kuweka madawa katika kuspray pahali pa chafu. Wamevalia maski zilizoweza kuwazuia kupata maradhi hayo. Wako na spray inayotoa dawa. Wameweka spray nyuma ya mgongo. Vitu vinavyoweza kuambukizwa vimefunikwa na kapera na koti zikafunika vizuri.

Chanjo inaonekana kuwa inayoendelea .Kuna mama mmoja ambaye amebeba mtoto wake anayechanjwa. Mhudumu wa chanjo ameeka dawa hilo ya chanjo katika mdomo wa mtoto. Amevalia nguo zao za kijungwa wote na wanaochanja wanapiga picha kuonyesha ushahidi kuwa walichanja mtoto huyu.

Dawa ya Core suplement pack Planet boksi yake iko juu ya meza na glasi moja iko na dawa na vidonge hivyo viko juu ya meza na vidonge vingine imeandikwa planet iko kando yake hapo. Inaonyesha kuwa mtumiaji anatumia.

Wanaafya wa jamii wanajaribu kutengeneza pahali palipo pachafu, wanajaribu kuokota mazingira na kusafisha. Wanatumia vijiti kusongesha mauchafu hayo ili wachome. Kuna moto unayotumiwa kuchoma maagizo hayo na seng'enge iliyo na karatasi nyeusi zinazotolewa ili zichomwe.

Wahudumu wanafika katika kituo cha afya pahali pa kuzaa. Kuna nesi watatu waliosimama hapo wamevalia mask .Kuna mmoja anayeshuhudia mtoto mmoja ambaye amezaliwa. Kuna muhudumu ambaye akona mimba ambaye amekuja kuzaa. Kuna tv katika room hiyo ya kujifungua na kuna saa na vitu za kutumia katika uzalishaji.

Wahudumu wa afya wanajaribu kusafisha eneo hili kuonyesha usafishaji wa chanjo ya Kenya. Kuna manyumba za mabati zilizo kando ya barabara hii chafu. Kuna pikipiki iliyobeba watu inayopitia hapo. Wahudumu wamevalia maski kuzuia kuambukizwa na magonjwa ya vitu chafu.

Mtoto anadungwa sindano, amebebwa na mamake. Mamake amevalia maski na sweater nyeusi na viatu nyeusi. Daktari amemdunga, amevalia maski na amevalia nguo za udaktari na kuna meza iliyo na faili za daktari na kuna ukuta, pahali palipo na maagizo ya kutumia dawa na dawa ziko juu ya meza.

Kupigia mimea dawa ili kutoa wadudu wanaoshambulia mimea yao. Kuna mimea kadhaa imepandwa katika shamba hili kuonyesha kuwa shamba lina mimea tofauti tofauti . Kuna miti zilizopandwa ya mea na alama za nguo zinazozuia mandege kutambaa katika mimea hiyo. Mhudumu amevalia shoti na ameweka mtungi ya dawa nyuma.

Maji mengi yameharibu majumba mengi, majumba yameanguka, gorofa mingi zimeanguka chini, nyumba za mabati zimeanguka na kuna mbao zilizoanguka katika maji hilo, kuonyesha kuwa kuna ufukara katika eneo hilo sababu ya mvua mingi.

Hospitali moja inaonekana kuwa kuna daktari mmoja anayehudumia mgonjwa mmoja. Ameweka nywele yake. Ameweka macho yake ili kuonwa na kuskaniwa . Kuna mashine inayotumiwa kumpima na kutumia kama vitu vya nyeupe na nyeusi na rangi nyekundu kama yao.

Mkono umeshikilia sirinji na chupa la dawa. Sirinji hilo inajaribu kutoa dawa katika chupa hilo limeandika MMR Vaccine, Measles, Mumps, Rubella ya watoto wadogo. Mkono umevalia gloves na sirinji hio inavuta dawa katika chupa.

Boxi ya vidonge vya ndawa imeandikwa Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live IP Trasivak. Na kuna maagizo yaliyopeanwa yameandikwa Serum Institute. Na iko na alama nyeupe na alama nyekundu juu yake kuonyesha kuwa kuna dawa katika boxi hii ya tablet.

Kumduga mgonjwa mmoja sindano. Mwananchi aliyevaa maski na buibui kichwani mwake na daktari alisimama kando yake amevaa maski. Kuna maagizo katika chati kuonyesha kuwa watu wanafaa kuvalia maski walipokuja hospitali. Kuna mama mmoja amevaa miwani na maski nyeupe hapo kando kungoja kuhudumiwa.

Madawa za magonjwa fulani na chupa nyingi kadhaa zilizo na dawa zimewekwa juu na yaliyo lala chini. Kuna vidonge vya tablet na dawa zimetolewa katika boksi zao na dawa iliyo na rangi ya kijivu kijivu na zingine zimetoka katika chupa nyeupe, zingine katika chupa ya kijani.

Chupa iliyojaa dawa nyekundu ndani yake imeandikwa Arorwet RHB ni kama ni dawa ya kienyeji. Dawa inayotumiwa na watu wa herbal iliku magonjwa mengine ni nakala ya dental .

Mgonjwa anadungwa sindano na amevalia maski. Mhudumu anayemdunga sindano amevalia saa mkononi na aproni nyeuepe kwa sababu uso wake hauonekani na vidonge vilivyo andikwa vaccine na kuwekwa alama ya X kuonyesha kuna kitu iliyo hapo mbaya.

Katika chumba cha wagonjwa kuna daktari mmoja anashikilia mgonjwa kumweka katika pahali pa mashine pa kuweza kumpima majonjwa yake, iliyo nyeupe imeandikwa Siemens . Kuna chuma zilizo kando yake ya hapo, kitanda hicho kinaonyesha kuwa kinasonga, kuonyesha kuwa mgonjwa anaingizwa katika X Ray Process .

Wahudumu wawili wananchi wawili wanawake, kuna mmoja anayesaidia mgonjwa aliyekaa katika kiti ya wagonjwa, daktari huyu anamwelezea jinsi anavyostahili kukaa na mashini nyeupe ya kuhudumia aliyebaa mkono na kuna miguu yake iliyo juu.

Binadamu wawili, mmoja anaonekana kuwa ni mgonjwa anayetaka kuzaa amekaa katika kiti, mmoja amevalia maski na mwingine amevaa glavu katika mikono yake , mgonjwa anaonekana kuwa amelemewa na ako na nywele iliyosongwa, mmoja amevaa kofia amekalia kiti.

Chupa ya dawa imeandikwa Sixty Welluita iron chelate, sixty capsules . Kifuniko ni chekundu na ni nyeupe. Inatumiwa katika tiredness and fatigue reduction, red cell formation .

Karatasi ya dawa ya gentle to your system inaonyeshwa hapo doctor recommended slow Fe , inaonyesha kua ni sixty tablets iliyo katika karatasi hii ya dawa, ni karatasi nje ya dawa iko na rangi nyeupe, na iko na maagizo jinsi ya kufuatilia ili kuweza kutumia dawa.

Wanachanjo wanajaribu kuchanja mtoto wa mama mmoja aliyekaa chini. Wamevalia maski wote. Mmoja haonekani kichwa .Kuna wanaoonekana kichwa na mhudumu anayejaribu kudunga mtoto, ameinama na amevalia kitambulisho cha kuonyesha kuwa ni mtu wa chanjo.

Chupa inayoonyesha dawa moja yenye ikona kifunuko nyeusi. Imeandikwa established 1971 country life easy iron 25mg certified gluten-free non-constipating gentle on stomach supports energy na mwisho kuna dawa ya kutumia katika magonjwa yaloyoonyeshwa katika chupa.

Muhudumu mmoja ana mtoto mmoja anayeandika na mtoto anayekuja nikama ako hosipitali. kuna chart moja ambayo imeandikwa abcd. Kuna container moja ambayo imebeba vitu xa dawa. Muhudumu amevalia mask na kuna mwingine ameketi kwenye kiti. Nikama wako nyumbani na kuna tv.Amekuja kuhudumia chanjo ya mtoto huyu.

Daktari mmoja amesimama kando ya mgonjwa anayemhudumia na ameingiza vidole vyake ndani ya mdomo ya msichana mmoja aliyevalia miwani ya moja na amevalia vitu za kufanya kazi ya udaktari kwa jina, kando yake kuna mlango ya moja na mgonjwa amelala katika kitanda cha wa....

Dawa inaonekana kuwa juu ya kitambaa chekundu, na kuna siringi hapo kando ya kuonyesha jinsi ya kutumia dawa, imeandikwa 35,37,39,41 , na kuna vidonge vingine vyekundu kando ya siringi. Dawa iko katika sacheti moja full .

Chupa ya dawa imeandikwa iron plus vitamin C plus folate plus vitamin B, B12 . Imeandikwa ni kuwa ni dawa ya ku increase iron levels, support healthy red blood cells, promote energy production na iko na kifuniko nyekundu.

Chupa za dawa na kasuku za dawa. Moja imeandikwa Mtiki na ina kifuniko ya kijani na nyuma yake ni hudhurungi. Ingine ni kasuku iliyo na kifuniko nyeupe na kando yake ni kijani na imeandikwa Mkoko. Dawa za kutumia katika.

Mtoto mgonjwa ameshikiliwa na mama yake na daktari mmoja anayejaribu kumwangalia ili aweze kudungwa sindano na kuhudumiwa kuelewa shida yake. Kuna mashini nyeupe iliyosimama juu yao na kabati zilizo na faili na vidonge vya dawa. Mhudumu wa afya amevalia maski nyeupe na gauni ya kukinga uchafu.

Wakiwa wawili wamevalia kofia za polisi. Pale ambapo jumba zimeanguka kuna tractor inayojaribu kutoa jumba iliyoanguka. Kuna gorofa refu na waya za stima zilizopandwa na mapolisi walio karibu na pale jumba limeanguka na Tractor linajaribu kutoa jumba hilo ili kuokoa watu wengine.

Wahudumu wawiliwanonekana kutoa chupa kubwa kubwa za gesi kutoka kwenye lori imefunguliwa, gesi yenyewe yashatolewa kutoka kwenye lori. Wamevalia maski na mmoja amevalia aproni. Mlango iko wazi ya gari na mlango ya mlango inayoingizwa bidhaa hizo.

Mashine za Kenya, ni mashine inayonekana kuwa ni ya wagonjwa. Kuna mashine zilizopakwa rangi nyekundu ,kuna fridge kadogo ya paketi iliyo ndani ya mashine hizo. Kuna pahali panatoa maji, kuna alama ya saa inayonekana juu ya mashine hizo na kuna gari iliyo nje ya mashine hizo.

Maji yamejaa mtoni. Wananchi wanajaribu kuvuka maji hayo. Mmoja amebeba mwenzake na amevalia kitu nyeupe huwezi kuona uso wake. Wengine wamesimama kando ya maji juu wakijaribu kuona vile watapita. Kuna mimea ya kijanimapo kando ya maji, mchanga ya kijivu iko apo kando ya maji.

Kuna watu wawili mmoja anaonekana kuwa na ulemavu, mmoja kuna mtu anayemsaidia kujaribu kutembea kuna kiti ya mlemavu kuna vitu vya kushikilia mtu anapotembea anaye ulemavu fulani na kapeti iliyo tandikwa hapo chini, dirisha yanaonekana hapo inaonekana kumpea jaumba.

Chupa moja kadogo inayoweka kakasuku. Inaonyesha ' Ngiri sugu for hernia '. Inakaa chupa ya dawa, juu ni nyeupe. Kando kuna giza giza inaonyesha kuwa kuna madawa juu hapo. Chupa yenyewe iko juu ya kitu nyekundu na chupa yenyewe imepakwa rangi ili kuonyesha kuwa iko na dawa.

Picha kuonyesha Ferrous slow release . Vidonge vya dawa vilivyo katika picha hiyo. Kuna picha ya Western Coast capsule imechorwa hapo. Kuonyesha chati jinsi dawa hiyo inavyotumika. Kuna maagizo yaliyopewa pando ya boxi hili la tablet ya iron folic acid jinsi inavyotumika.

Binadamu ameshika tembe ni kama mwenye anataka kumeza. Ametoa tembe kwenye hilo chupa lenye tembe moja imeandikwa Matrin-B ni kama ni ya mgonjwa na ni binadamu ameonyeshwa kutoka sehemu ya matiti peke yake hakuna sehemu nyingine imeonyeshwa na kuna mikono miwili.

Wahudumu wa afya madaktari wanasaidia mgonjwa mmoja kurekebisha meno zake zilizo na shida. Amelala katika kitanda cha wagonjwa. Mhudumu mmoja anamulika na mwingine anamsaidia kumtoa meno. Amevalia maski na aproni nyeupe. Mwingine amevalia aproni ya buluu na kuna vitu vya hospitli vilivyo nyeupe kando yao.

mama amebeba vitumbizi viwili vya dawa amezishikilia katika mikono yake amevalia sweta nyeusi na aproni nyeupe amekalia kiti ya plastiki na nyuma kuna ukuta nyeupe na kuna rangi ingine hapo kando yake ya kijivu

Mhudumu wa afya wanashughulikia mgonjwa aliye na shida ya meno na mmoja ameshikilia chuma za kutolea meno, mwingine ameshikilia tochi inayomulika . Wamevalia maski wote na apron nyeupe na kuna mashini zilizo pande ya kitanda ya mgonjwa.

Wahudumu wanajaribu kutengeneza vitu vya stima na vitu vilivyotupa pando ya barabara. Mimea yaliyoanguka. Wamevaa aproni ya blue na helmeti za kichwani. Kuna mmoja aliyesimama hapo kando hafanyi kazi na kuna mmoja, wawili waliokosa kuvalia nguo za kufanya kazi na kuna vitu chafu chini wanapofanya.

Pahali pa kuweka dawa ya chlorine kuna mmoja ameieka mtungi anawekewa dawa ile na mhudumu moja amevalia shati inayoonekana kuwa na picha chlorine mwenye anachota dawa hiyo amevalia nguo nyeupe, kuna mmea ya mahindi iliyo kando yao na kuna nyasi zilizo karibu na dawa hii.

Wananchi wawili wamekaa kitanda moja, mmoja anaonekana kuwa ni nasi mkuu anayejaribu kuongoza mwanamke aliye na mimba jinsi ya kufanya, nyumba iko na nguo nyingi ukutani na tv juu ya meza, kitanda imetandikwa na chini kuna njia ya simiti na mwanamke aliye daktari amefungwa kitambaa kichwani.

Pahali pa kuhudumiwa mdogo mmoja anatengenezewa nywele. Mtu anayemhudumia amevaa saa mkononi. Mhudumu ameweka suka katika mabega yake. Kuna mtu aliyevaa shati imeandikwa Future katika huduma center . Chuma inayotumiwa kutengeneza nywele yake kinaonekana kwa ajili hiyo.

Kuna mama wawili mmoja anabeba kicheo akitangaza , moja amevalia maski moja ako na leso juu ya mabega na kuna nyumba ya mawe hapo kando kuna mabati yaliyogeuka yaliyoharibika na kuna nyumba za gorofa nyuma yao na kuna msichana mmoja aliyevalia nyeupe.

Posta moja iliyo katika mbele ya taa ya Kenya imeandikwa doctor shikungu huvuta mapenzi biashara nyota kuna mtu anayejaribu kusoma kuna mimea yaliyoziba posta zingine za ina hiyo iliyo ya juu na kuna poli nyingine nyekundu iliyo panda.

Watu wamesimama kando ya bridge iliyoharibika, na maji, na watu wamesimama kwa mshangao, watu wengi, kuna wenye waliovalia nyeusi, nyekundu, kuna mmoja aliyevalia reflector ni kama ni msaidizi, mhudumu wa hapo, matope yamejaa, maji machafu yamejaa.

Kuna mkono ya binadamu ambaye ameshika sindano, sindano iliyo na syrige iliyo na dawa ya kutibu mgonjwa. Kuna sindano juu ya syrige .Kuna chupa ya dawa hilo imendikwa MMR VACCINE .Mkono yenyewe imevalia glavu na nyuma hapo kuna pahali pana rangi ya kichungwa.

Wanachi wamekuja kushuhudia mgonjwa wao kumwona alivyoza. Wamekuja kumwangalia, wanampea maagizo fulani , anawangalia. Kuna aliyevaa kofia, kuna aliyevaa kofia cha askari kuja kuwangalia ili wasiharibu kitu chochote. Kuna machuma ,kuna kitanda aliyekaa mhudumu mmoja.

Kuna boksi kadhaa zinazoonyesha dawa zilizo ndani. Kuna boksi iliyoandikwa Stress care max, kuna iliandikwa Liver Care max, kuna iliyoandikwa Artresin, kuna iliyoandikwa Magnezium max na zingine kadhaa zilizo nyuma ambazo hazionekani na madawa yanayotumiwa na wagonjwa.

Daktari anajaribu kuangalia mtoto aliye na shida ya ugonjwa. Mama yake amevalia kibuuibui iliyofunika kichwa yake ambapo huoni kichwa yake. Daktari amevalia miwani moja na amevalia kitu ya huduma iliyo kwenye shingo yake. Anajaribu kuangalia mtoto aliye bebwa. Meza iko na dawa na vidonge vya kutumia.

Mgonjwa amewekwa waya yake kuonyesha shida yake. Amevalia kitu katika mkono wake ya Kenya. Amevalia koti. Kuna wahudumu wawili wanaomsaidia ambao hawajavaa maski. Mmoja ni mwanamke, mmoja ni mwanaume, amevalia shati nyeupe imeandikwa World Healing Test. Mwingine amevalia nguo ya yenye blue. Na kuna tenti iliyowekwa vizuri.

Wahudumu wa afya wako katika kituo cha afya. Wamevalia maski na aproni nyeupe. Wote watatu wamevalia maski. Kuna mmoja aliyekaa chini anapimwa pressure , amewekewa kitu katika mkono. Kuna kitabu kilicho kwenye ukuta. Kuna mahali pa kuwekea friji iliyo na chuma na kuna faili juu yake.